Jengo la ghorofa mbili lenye paa jekundu na madirisha ya kijani, jengo hili linaonekana kuwa ni la taasisi kama shule, hospitali au ofisi ya umma. Mbele ya jengo kuna uwanja wa nyasi ulioonyeshwa vizuri.

Kuna jengo la kifahari lenye sakafu mbili, linalojengwa kwa mawe ya rangi kijivu, lina mlango ambao mbele, madirisha marefu ya vyoo na varanda ya juu yenye uzio wa chuma.

Mwanariadha aliyefanya mbio za kuruka mbali, akishuka au kufika mwisho wa kuruka kwake kwenye mduara wa mchanga lenye uwanja wa michezo. Mwanariadha anaonekana amefurahia na tayari kuendelea na mazoezi au mashindano.

Mtu mwenye ulemavu akiwa kwenye mazoezi ya viungo ndani ya gym . Anaonekana akiwa ameketi kwenye benchi la kunyanyua vyuma vizito. Huku akiwa amevaa sare ya rangi nyeupe, mazingira yanaonyesha vifaa vya mazoezi kama vile dumbbells na barbells .

Mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya ya walemavu akiwa uwanjani akicheza mpira wa miguu. Mchezaji huyo amevaa sare ya timu ya taifa.

Mwanamume aliyevaa suti ya blue akiwa anahutubia hadhira kupitia kipaza sauti. Anaonekana kuwa kwenye hafla rasmi ya elimu huku nyuma kukiwa na bango lenye maandishi.

Akiwa na mwongozo wake, mshiriki huyu amevaa kashini za macho kama dalili ya kushindana katika mbio za warembo au watu wenye ulemavu wa kuona. Mwongozo anamsaidia.

Chumba chenye kompyuta kadhaa zilizowekwa kwenye meza zikiwa na kipanya na kibodi kila moja. Inaonekana kama ni ofisi au kituo cha mafunzo ya kompyuta.

Jengo la shule lenye madirisha na mlango wa rangi ya buluu ikiwa katika sehemu ya shambani yenye majani na mimea. Inaonekana kuwa ni shule ya msingi au ya sekondari.

Bango la kujifunza ambalo lina maneno play, learn and grow togethor . Pia kuna picha za mikono miwili ikonyesha jinsi ya kuandika kwa mikono wa kushoto na mikono ya kulia ikiwa ni maelekzo ya kuandika kwa mikono ya kushoto na mkono wa kulia.

cylinder tatu za gesi na kimo cha kuzima moto kilichowekwa nyuma ya ngombe ya chuma ya rangi ya kijani, cylinder hizo zina rangi tofauti nyekundu, rangi ya chungwa na nyeupe.

Timu ya mchezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wakiwa wamepiga picha ya pamoja uwanjani. Wachezaji wengi wameshika magongo ya kutembela ishara kuwa wanacheza mpira wa walemavu wa mguu mmoja.

Mshindani wa mbio za para-olympics akiongozwa na mwongozi wake, mshindani aliyevaa miwani ya kutopona anaonyesha kuwa ana upungufu wa kuona, na mwongozi wake anamshika mkono kumpa mwelekeo na msaada wakati wa mbio.

Wasichana wawili wakikimbia kwenye uwanja na wazi huku watu wengine wameketi kwenye viti vya plastiki wakitazama hii inaashiria kuwa kuna shughuli ya mchezo au mashindano.

Wanariadha wawili wakivaa mavazi ya mashindano wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. wanariadha hawa wanaonekana kuwa wamemaliza mashindano na kuonyesha fahari ya kuwakilisha taifa lao.

Kuna bongo la elimu kuhusu waste management in schools and our neighborhoods linalosisitiza kanuni za reduce, reuse, recycle , punguza, tumia tena. Inaeleza sehemu hizi kwa msingi wa taka wanaotokana na vitu mbalimbali nyumbani, shule, ofisini, viwandani, shambani na sehemu nyingine za umma.

Mwanamke alieketii kwenye pinchi la mazoezi ya nguvu akiwa amevaa shati jekundu na glovu za mazoezi. Nyuma yake kuna babe yenye vyuma vikubwa vya rangi nyekundu imeekwa kwenye mtego wa uzito.

Jengo la gorofa tatu lenye milango mitatu ya rangi nyekundu kila gorofa. Jengo linamuundo wa zege na matofali ya jiwe na kuna mapanda ya chuma ya mazunguko kila gorofa.

Kundi la watu waliovaa fulana za Kenya wakiwa karibu na maji. Mmoja akiwa ndani ya mashua ya kupiga makasia, na kando kuna kiti cha magurudumu. Inaonekana kama ni mazoezi au tukio la michezo kwa watu wenye ulemavu.

Corridor ya jengo ambayo ina milango ya vyumba upande moja na nguzo za kuingia mkono pa upande wa pili. Sakafu yake ni safi na ukuta una rangi ya cream .

Mwanamichezo Asiye Sururu akiwa kwenye mashua ya mazoezi kwenye mto Oise , amevaa mavazi ya mchezo na tabasamu kubwa usoni huku akionyesha, ishara ya amani kwa vidole.

Rafu ndogo yenye vitabu na baadhi ya vifaa kwenye kuta za chumba hicho ambacho kinaonekana kuwa ni chumba cha ofisi au chumba cha kuhifadhi vifaa vya shule au hospitali.

Mlango wa chumba kilichoegeshwa rangi nyekundu. Mlango huu umejengwa kwenye ukuta wa jiwe na kuna mimea ya kijani mbele yake. Inaonekana ni mlango wa kawaida wa nyumba au ofisi.

Jengo la kisasa lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za mawe za rangi ya majano. Jengo hili lina mlango mkubwa wa mbao na dirisha lenye grill ya chuma ya kijani.

Mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu akiwa amebeba vitabu. Amevaa shati la mikono mirefu na suruali ya jeans , na yuko mahali panapo onekana kama maktaba au sehemu ya kujifunzia. Hii ni ishara, juhudi, elimu na ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika jamii.

Mwanariadha aliye kwenye kiti cha magurudumu akifanya mazoezi ya kurusha vimbo uwanjani. Wanaume wawili wapo nyuma wakitazama. Inaashiria michezo ya watu wenye ulemavu au michezo ya Paralympics .

Mashindano ya mbio za mwendo mrefu ambapo mshiriki mmoja anaonekana akiwa amefika mwisho wa mbio. Amekalia kwenye njia ya mbio na mshiriki mwingine amekaa karibu naye akionyesha mshikamano au kumsidia.

Kuna sehemu ya uwanja wa shule yenye ma, au ofisi yenye majengo pande wa kulia miti, na miti midogo na tangi ya maji katikati, sehemu hii inaonekana yenye umwagiliaji mzuri wa majani.

Kuna rafu yenye masanduku yenye vifaa vya ofisini au vya shule. Kuna mafile au michoro yenye rangi mbalimbali kama buluu, manjano na kijani. Pia kuna karatasi moja iliyokuwa juu kwenye sanduku moja.

Kikosi cha wachezaji wa michezo ya maraa Olimpics wakijiandalia kwenye uwanja wa michezo wakati wa sherehe za ufunguzi, wanavalishwa mavazui ya rangi nyekundu na mmoja wao anashikilia bendera ya kenya.

Mlango wa mbao uliofungwa wenye maandishi juu yanasemeka form 1 R , inaonekana kuwa huu ni mlango wa kidato cha kwanza katika shule ,muundo wa mlango ni kwa kawaida kwa majengo ya shule au ofisi.

Mwanariadha mlemavu anayeendesha kiti cha magurudumu akiwa kwenye njia ya mbio ya mchezo , anaonekana amejizatiti na kujiandaa kwa mbio au mazoezi usiku katika uwanja wa michezo.

Kuna sehemu ya uwanja wa michezo wa mtoto ndani ya eneo la shule au kituo cha watoto. Kuna miundombinu ya michezo yenye rangi tofauti za kung'aa kama vile slides na ngazi za kupanda. Nyuma kuna mti mkubwa wenye majani mingi na maua ya rangi ya jano.

Ubao mkubwa wa darasani ulioandikwa maneno au maelezo mbalimbali kwa kalamu za ubao. Inaonekana ni sehemu ya darasa au mafunzo ambapo maelezo fulani yameandikwa ili kufundisha au kujifunza muda fulani.

Kwenye kitabu cha masomo ikionyesha vyombo viwili vya usafiri lori na treni. Juu kuna picha ya lori limebeba mchanga maelezo. Chini kuna picha treni ya mfuko ikionyesha maana ilivyo na reli yake.

Wanariadha waliovaa sare za mbio, wakiwa uwanjani, wengine kati yao wamevaa vitambaa vya macho, ishara kwamba ni wanariadha wasioona, wanaonekana wakisaidiana na waongozaji wao baada ya mbio, hali inayodokeza mshikamano.

Rafu yenye masanduku mingi ambayo ndani yake kuna madiski ya kuhifadhi data, katika rangi tofauti kama buluu, nyeusi na manjano, rafu hii inaonekana kuwa sehemu ya ofisi au eneo la kuhifhadhi vifaa ya kielektroniki.

Bodi hii inaonyesha kuwa ni somo la dini au elimu ya maadili inayohusu hadithi ya Samuel kutoka bibilia likiuliza wanafunzi kueleza jinsi Samuel alivyotenda na aliposikia wito wa mungu.

Mwanariadha aliyevaa jezi nyekundu ya Kenya yenye nembo na nambari. Anaonekana akikimbia au katika hatua ya mazoezi.

Kuna jengo la ghorofa nne limejengwa kwa mchanganyiko wa mawe na rangi ya cream au nyeupe. Kila ghorofa lina madirisha mingi yenye fremu za kioo zenye rangi nyeupe.

Kitabu cha kujifunzia lugha ya kifasara chenye kichwa Longhorn Methode de Francais . Kitabu hiki ni kwa darasa la four . Picha pia inaonyesha kuwa watoto wakiwa wanacheza kamba ya kuruka.

Madawati ya shule yaliyoandaliwa kwa ajili ya wanafunzi madawati haya ni ya mbao na chuma na yana meza mdogo upande mmoja ambapo mwanafunzi anaweza kuweka daftari au vitabu vya kusomea.

Sehemu ya darasa la shule, ukutani kuna mpango ya alphabeti kwa mwandiko wa Khasif kuanzia herufi 'm ' hadi 'r'. Chini ya mapango hayo kuna majina ya miezi, ya mwaka.

Jukwaa la kuonyesha jinsi ya kusoma kwa kingereza. Jukwaa lina saa kwa mzunguko yenye maelezo ya muda kama Hal Past husaidia watoto au wanafunzi kuelewa muda kwa njia rahisi.

Kompyuta mbili za mezani zikiwa kwenye dawati pamoja na vitabu na daftari inaonekana kuwa ni sehemu ya darasa ama pahali ya kupita katika shule au kituo cha bima.

Ni rafu mbili zenye chupa ya maji baadhi ya karatasi na vitabu. Sakafu ina rangi ya mchanganyiko wa kahawia na mwekundu. Inaonekana kuwa cha ofisi au sehemu ya kuhifadhi bidhaa.

Mtu anayeendesha mashua ya kuogelea, akiwa amevaa fulana ya rangi nyekundu yenye maandishi. Anaonekana kwenye ziwa au bwawa la maji akitumia mashua hiyo kuogelea kwa nguvu.

Kitabu kilichoandikwa Junior English 2 cha Haydn Richards ni toleo la zamani na inaonekana kuwa kimetumika sana kutokana na hali yake ya nje. Kitabu hiki kinatumika kufundisha lugha ya kiingereza katika shule za msingi ya chini.

Watu wawili wakiwa wanasafiri kwa baiskeli kwa tendence , wakivaa mavazi ya michezo ya kuendesha baiskeli ya rangi za Kenya na wearing helmet hii ni shughuli inayoboresha nguvu za mwili.

Kuna kompyuta ya aina ya Dell yenye skrini kubwa ya aina ya lsd na kibodi ya kawaida ya kompyuta ya mezani kompyuta hii inaonekana kuwekwa kwenye dawati ndani ya chumba, kilicho na kuta za rangi ya kijanimwanga.

Madawati ya wanafunzi yakiwa yamepangwa darasani. Baadhi ya madawati hayo yanaonekana kuwa ya zamani yaliokunjika au yamechakaa na mengine yakiwa yamefungwa pamoja kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Kuna ubao mweupe ukutani pamoja na rula ndefu ya kupimia.

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wakicheza mchezo huu kwa kutumia miguu ya bandia. Mchezaji mmoja anaonekana akifanya mpira kwa kutumia miguu yake huku mwingine akimfuatilia.

Mwanamke mcheshi akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao chenye mito nyekundu. Ana sura ya furaha na anavaa chuzi ya miguu bandia, huku akishikilia fimbo moja kwa mkono wa kushoto.

Mlango wa rangi nyekundu iliyoandikwa Tr Agnes welcome . Tr inamaanisha mwalimu inakaribishwa kwa gredi wa moja c.